Tukio au maonyesho fulani. Kuna watu kadhaa wakiangalia mabango au meza zenye vitu mbalimbali. Mwanaume mmoja amevaa koti jeupe, anaonekana akielezea kitu kwa, watasemaji.

Shamba la migomba lenye migomba mingi iliyopandwa kwa mistari. Ardhi kati ya migomba inaonekana kuwa nyekundu au kahawia. Baadhi ya migomba inaonekana kuwa na ndizi changa.

Shamba la mimea michanga ya mahindi. Mimea hiyo ina rangi ya kijani na udongo ulio chini yake una rangi ya kahawia nyekundu jambo la kawaida kwa maneno mengi ya kilimo.

Zizi la ng'ombe ambalo umejengwa kwa miti. Kuna kibati moja na ng'ombe anayeonekana kunywa maji.

Shamba lenye bidhaa tofauti tofauti. Na kunaonyesha ya kwamba, kuna mikomba la ndizi ambazo zimepandwa kwenye shamba hilo.

Mzee akiwa shambani mwake la mahindi, amevalia kofia na shati la rangi nyekundu iliyofifia. Mkono wake mmoja unashikilia gunzi la mahindi.

Chombo la chuma ambalo linalongaa ambalo linaonekana kuwa la mashini ya kukamua maziwa likiwa limeunganishwa na mirija ya buluu, nyuma yake sehemu ya ngombe inaonekana ikionyesha kuwa kobo hili linatumika kwa ajili ya kukamua maziwa.

Watu wazima, wanaume na wanawake, wakiwa wamekusanyika karibu na meza au mashine. Wengine wamevaa kofia nyeupe na nguo za kazi zinazofanana na zile za maabara au kiwanda. Mwanamke mmoja akiwa amevaa shati la pinki na kofia nyeupe.

Ndizi nyingi zikiwa bado ni mbichi na zenye rangi ya kijani. Zimepangwa kwa wingi labda zikiwa zimetoka shambani au ziko sokoni zikisubiri kuuzwa.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi au ndizi mbichi ambayo tayari imemenywa maganda yake. Ndizi hiyo inaonekana kuwa tayari kwa kupigwa au kuliwa.

Watu wawili wazima wanaonekana wakimwaga maziwa kutoka kwenye ndoo na kuweka kwenye mikebe mikubwa ya chupa. Wote wawili wamevaa kofia nyekundu. Nyuma yao kuna mikebe mingi ya maziwa iliopangwa na mazingira yanayoonekana kuwa kama gala au kituo cha kukusanyia maziwa.

Migomba yenye majani makubwa ya kijani yakiwa yamewekwa mbele ya bandari ya majani mbichi mengi, labda msitua au mimea mwingine, migomba yenyewe inaonekana kuwa na afya na yenye kuvutia.

Ni zizi unaonyeshwa kuwa zizi la mifugo au shamba dogo ng'ombe kadhaa, hasa wale wenye raqngi nyeusi wanaonekana wakiwa chini ya makazi duni yaliyotenegenezwa kwa nguo na kinachoonekana kuwa paa la nyasi.

Mama mmoja ambaye amesimama kando na anauza bidhaa zake. Mama huyu anauza ndizi na kuna mama mwengine mwenye ameshika mtoto kando na amevalia shati nyekundu.

Hapa kumejaa maganda ya ndizi kijani ambazo zimepandwa au zimepandika ama zimemea na hizi ndizi inaonyesha kwamba iko karibu zivunwe.

Kuna mtu ambaye anataka kuvuna ndizi ama anataka atoe mgomba wa ndizi. Huyu mtu amevalia gambuti na kuna nyasi katika chini yake.

Shamba lenye mimea kadhaa ya mikoba. Udongo unao zunguka mimea, unaonekana kuwa ya rangi wa kahawia, nyekundu labda umefanywa matuta katika sehemu ya mbele kuna..

Makopo makubwa ya chuma, ambayo kwa kawaida hutumika kuhifadhia au kusafirisha maziwa, yakiwa yamepangwa mbele ya duka au jengo. Nyuma ya magobo, ndani ya duka kuna mtu anaonekana akifanya shughuli fulani.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika rundo kubwa la ndizi ndizi hizo zimechanganyika rangi baadhi zikiwa bado mbichi na kijani kibichi na nyingine zikiwa zimeiva na kuwa za manjano hii inaashiria mavuno ya ndizi.

Gari ambayo imeegeshwa nje ya barabara, hapa kuna duka ambalo huwa kuna mtu anashikia pikipiki galani.

Mikibe mingi ya maziwa mikibe hiyo imefugwa kwa uangalifu nyuma na kando ya pikipiki kuashiria kuwa inatarishiwa maziwa . Mbeba wa pikipiki anaonekana amevaa kofia ya bluu nguo zingine.

Mashine au mfumo fulani wenye kiasi kikubwa cha kitu kinachoonekana kama bodi au chembechembe zenye rangi ya manjano au mweupe. Huenda ni sehemu ya mchakato wa usisilishaji viwandani.

Migomba ambalo limepandwa kwenye shamba ,hili migomba ina matawi ambayo imekauka na yenye bado haijakauka hili migomba inataka kukomaa.

Wamama wawili ambao wamevalia barakoa na hawa mama wamevalia aproni nyeupe na wako kwenye kiwanda cha kuuza ma.

Bwakuli kubwa la chuma lenye kitabu kinachoonekana kama uji nzito au kinywaji cha kienyeji. Ndani ya bakuli kuna vijiko viwili vya mbao kimoja kikiwa kinachokanya kinywaji hicho na kingine kikiwa pembeni pia kuna kitu kinachoonekana kama wadudu wadogo weusi labda buibui.

Ngombe wawili walio lala chini. Wana rangi nyeusi na nyeupe na wanaonekana kupumzika. Nyuma yao kuna eneo la nyasi kidogo.

Shamba la migomba ambalo limepandwa kwa wingi na kuna matawi ambao zimekaakaa kwenye chini la hili shamba.

Mwanamume akiwa anakamua ng'ombe. Mwanamume huyu amevaa nguo ya kazi yenye rangi ya kijani kibichi na buti nyeusi. Amepiga magoti kando ya ng'ombe na anashikilia chombo cheupe kinachoonekana kuwa ndoo chini yake ziwa la ng'ombe akikamua maziwa.

Watu wawili wakiwa nje labda wakishiriki katika biashara au shughuli inayohusisha usafirishaji. Watu wawili, mtu mmoja amevaa shati ya rangi ya jungwa nyekundu na suruali nyeusi akionekana kusimama karibu na pikipiki.

Mama mmoja ambaye ameshuka nywele zake na huyu mama ameketi chini ya nyasi na huyu anakamua ng'ombe na huyu ng'ombe anarangi tofauti tofauti.

Mwanamume amesimama karibu na mgomba la ndizi. Akishikilia mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva. Chini ya picha hiyo kuna kitufe chekundu kilichoandikwa asilimia ya chaji ya simu.

Mtu akiwa amejipinda na kukamua ng’ombe mwenye rangi nyeupe. Mtu huyu amevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi ambazo zinaonekana kama sehemu ya zizi au nyuma kuna mti. Mwanga wa jua unaonekana kuwepo kuashiria ni mchana.

Hili ni eneo la wazi na kuna watu wachache kwa mbali. Kuna kitu kinacho onekana kama kilima kidogo cha nyasi au nafaka na pia kuna kitamba chenye mlia jekundu na blue chini.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume akiwa amevaa koti la buluu na kaptura au suruali ya rangi nyeusi akisimama karibu na ng'ombe. Ng'ombe hawa ambao wengi wao wanarangi ya kahawia na nyeupe.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zilizokusanya pamoja labda kwenye soko au gala. Zimepangwa katika magunia au marundo makubwa zikionyesha wingi wa mazao. Kuna watu wanaoonekana nyuma wakiendelea na shughuli zao.

Watu kadhaa wanaoonekana wakiwa katika shughuli ya upanzi au shughuli nyingine ya elimu ,mtu mmoja anaonekana akiweka kitu kinachofanana na mti mchanga au mmea mrefu ardhini huku wengine wakiangalia au kusaidia.

Kundi la ngombe wa maziwa haswa aina ya allstains , weusi na weupe katika kile kinacho onekana kua shamba la kisasa la ngombe wa maziwa au zizi kubwa. Kuna lori ya chakula au ya maji mbele. Mandhari nyuma, yanaonyesha muundo wa zizi.

Mwanamke labda ni mkulima akiwa amesimama, anaonekana kuna mti wa ndizi wenye mkunga wa ndizi mbichi, amevalia shati jeupe na aproni yenye milia, kwa nyuma kuna mimea ingine ya ndizi.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, zimefunikwa kidogo na majani ya mimea wa ndizi, ndizi moja inaonekana kuwa na madoa meusi meusi.

Mazingira ya nje yenye mimea mingi na sehemu ya jengo. Miti za ndizi migomba katika sehemu ya nyuma ya nyumba. Kuna wingi wa mimea inayoonekana kama migomba ama miti mengine yenye majani mapana ikionyesha uwepo wa mashamba au bustani.

Shamba la migoba lenye miti ya ndizi iliopangwa kwa sawa. Majani ya migoba ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa yenye afya yakijaza sehemu kubwa ya picha.

Mwanamke akimwaga kimiminika kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kwengine labda katikati mazingira ya kiwanda cha chakula au uzindikaji wa maziwa . Kuna mwanamke ambaye amevaa kofia ya nywele.

Mwanamke labda mfanyabiashara, akiwa nyuma ya rudo kubwa la ndizi zilizoiva zenye rangi ya jano. Anaonekana akizipanga au kuziandaa. Kuna ndizi nyingi sana zilizopangwa mbele yake, na nyuma yake kuna watu wengine na bidhaa zinazo ashiria kuwa yuko sokoni au sehemu ya biashara.

Hili ni shamba lenye migomba. Migomba hizi ni nyingi na zimepandwa kwenye shamba. Na hili shamba, kuna nyasi ambazo ziko kando kando na miti.

Kinywajia au uji ya rangi kinjano, avivu ikiwa kwenye sufuria, au chombo kikubwa na kuna ubawa mkubwa wa chuma ndani yake ukichota sehemu ya kinywaji hicho.

Bakuli ya kioo lililojaa kinywaji yenye rangi ya kahawia nyeupe kinachoonekana kama uji, mtindi au kinywaji ingine cha nafaka, kinywaji...

Shamba ndogo la mahindi machanga mimea ikiwa kidogo bado yenye rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana mwekundu uko kawaida katika sehemu nyingi za kenya pia kuna nyasi chache zilizoota chini ya mimea ya mahindi, hii inaashiria mwanzo wa msimu wa kilimo au ukuaji wa mazao.

Ng'ombe mwekundu, labda ng'ombe wa maziwa au wa nyama. Akioshwa kwa kutumia bomba la maji lenye shinikizo. Kuna mtu mmoja au wawili wanaoshughulikia kumuosha ng'ombe, huyo ng'ombe mwingine anaonekana kwa umbali upande wa kushoto.

Kundi la watu labda wakulima au wafanyakazi wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la mahindi au mazao na ingine ya nafaka yaliyokaushwa yaliyotandazwa chini kwenye turubai au eneo.

Mkungu mkubwa wa ndizi za kijani, bado zikiwa hazijakomaa kikamilifu, ndizi zimepangika vizuri kwenye mkungu zikionyesha wingi na ubichi, majani ya migomba yanaonekana kidogo nyuma.

Shamba la mikoba. Mikoba inaonekana ikiwa imepandwa vizuri na chini yake kuna kitu kinachoonekana kama plastiki au nailoni nyeupe iliyotumika kufunika udongo.

Mwanamke. Kuna mwanamke anayeonekana mchanga. Amekaa chini katikati ya mimea. Amevaa fulana nyeusi yenye nembo fulani mbele yake. Anatabasamu usoni mwake akionyesha furaha au kuridhika. Amezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi.